Shamba la ndizi, na mtu mmoja anaagalia hii ndizi kama imeiva na bado, ama bado haijafika. Na hii ndizi inakaa kama imeiva.

shamba ina mgomba ni mmea inayozalisha ndizi. Mgomba hii imepandwa kwa mpangilio mzuri ikiwa na majini kubwa ya kijani kibichi yanaonyeshana ishara afya njema ya mmea.

Picha ina ina nionyesha buibuii mkubwa labda tarantula kenye mmea wa ndizi.

Mkulima akiwa shambani wakati wa mavuno ya mahindi. Mkulima huyu amevaa kofia ya jua na shati la mikono mirefu na anaonekana mwenye furaha huku akiwa ameshika njopo la mahindi.

Watu wakihusika katika shughuli ya kuuza au kuvuna ndizi mbichi. Kwenye soko au shamba kuna wanawake na wanaume wakishughulika na mzigo mkubwa wa mijane ya ndizi.

Bakuli lenye maziwa yalioganda au maziwa gando, amabayo mara nyingi hujulikana kama mtindi, ama maziwa mala katika maeneo mengi katika Afrika mashariki.

Picha inanionyesha mwanaume waliovalia fulana ya buluu akiwa katika banda la ng'ombe.Ng'ombe kadhaa wanaonekana wakila majani yaliyowekwa chini.

Hapo kuna mtu na ng'ombe, na huyo mtu anapea dawa ng'ombe, na huyo mtu anavaa t-shirt nyekundu na ako na kofia na ako na mashini ya kupiga dawa kwa ng'ombe.

Mkulima wamaziwa akiwa anavuna au kumwaga maziwa kwenye chombo maalum. Mkulima huyu anaonekana mwenye furaha na anaweka maziwa kutoka kwenye chupa kubwa ya chumbo.

Hapo ni mahali ya ngombe na hao ngombe inakaa wanakula nyasi na hapo kuna mtu amesimama hapo anavaa kofia na koti buluu.

Ndama wa maziwa wa rangi nyeusi na nyeupe wakiwa kwenye banda la mifugo. Ndama hawa wanonekana kuwa wa aina Freshian .

Watu watatu wakiwa shambani wakihusika katika shughuli ya kuhifadhi au kuandaa migomba ndizi mbichi. Ndizi zimetandazwa juu ya majani ya mgomba labda kwa ajili ya kwa kushwa kwa kuangalia ubora au kuandaliwa kwa usafirishaji.

Picha inanionyesha banda laa kisasa la mifugo hasaa la ng'ombe wa maziwa waliowekwa kwenye zizi safi lenye paa la bati. Ng'ombe hawa wamefungwa kwenye nafasi zao nafsi na wanaonekana wakilala chini mbichi au nyasi kavu.

Mkono wa mtu ukishika mmea wa mahindi ambao umearibika, majani ya mmea huo yana mashimo na lilo za kuharibiwa.

Picha inaonyesha karibu ng'ombe, labda ng'ombe wa maziwa kutokana na kiwele kinachoonekana, ng'ombe ni wanyama.

Mizigo ya ndizi mbichi ikiwa imebebwa juu ya gari kwenye ajili ya kusafirishwa. Ndizi hizo bado ni za kijani zikionyesha kwamba bado haijaiva.

mafuunga ya mahidi yaliyokatwa na kuungwa kwenye ukuta wa mbao mahindi haya yanaonekana kuwa yamekindikwa kwa ajili ya

Hii picha inanionyesha ng'ombe. Na ng'ombe anakunywa maji na hapo naona chini nyeupe ndio anachukua maziwa kwa hapo ng'ombe.

Hapo kuna manyasi mingi imepangwa vizuri sana na kuna ingine imekauka hapo na kuna ingine imekaa kama imekauka sana.

Hapo kuna ndizi, bado haijaiva lakini imekatwa na ni kununuliwa, na imepangwa vizuri sana, ni kama, kuna mtu bado...

Mwanamume akimkamua ng'ombe kwenye banda. Mwanamume huyo ameketi chini karibu na ng'ombe nyeusi na nyeupe, huku akikusanya maziwa kwenye chombo cha plastiki cha blue .

Mimea ya migomba inayopandwa ndani ya green house au net house .Hii ni njia ya kisasa ya kilimo ambapo migomba hulimwa katika mazingira yaliyodiputwa ili kuhakikisha ukaaji bora na mvua mingi.

Mkanda au maziwa yaliyotengenezwa kwa jidinu au mtindi. Maziwa hayo yamechemshwa na kuongezwa kitu kama ndimu au siki.

Hii picha inanionyesha shambani na hii shambani ni shamba ya ndizi na naona hapo inapita maji na ndizi imemea.

Hii ni ndizi ambalo halijafika wakati yake ya kuiva, ni ndizi imekaa kama imemea vizuri sana.

Hii picha inanionyesha ng'ombe wa maziwa wakikamulia kwa kutumia mashine ya kukamua maziwa. Mashine hiyo imeuganishwa kwenye matiti ya ng'ombe.

Hii picha inanionyesha zizi la kienyeji lililojengwa kwa kutumia miti na mabati, likiwa na baa linalotoa kivuli kwa mifugo walioko ndani.

Mwanamke aliye keti au kulima karibu na ng'ombe akichukua maziwa kwa kumkamua. Mwanamke huyo anaonekana katika mazingira ya kijijini au shambani akiwa na zana kama chombo cha kukamilia.

Hii picha inanionyesha ndizi na ndizi hii bado haijaiva ni kama mtu ametoa ngozi ya ndizi na naona ndizi zingine imeivaa.

Shamba la ndizi, na kuna mtu mmoja anaangia ndizi kama ameiva ama bado hajafika na huyu ana angali kama.

Hii picha inanionyesha shambani na hii sambani imekaa shamba nzuri na ime shamba ya ndizi na nyasi imeiva vizuri sana.

Mwanaume ameketi chini karibu na ngombe na anakamua maziwa kwa ngombe na huyu mwanaume anavaa kofia na tishati nyeupe.

Maziwa yanayochemshwa kwenye sufuria, na kijiko kikubwa kikiwa kinachota sehemu ya juu ya maziwa, ambayo inaonekana kuwa.

Mchakato wa kukamua maziwa kwa kutumia mashine za kisasa kwenye shamba la maziwa. Wako ndani ya banda maalum la kukamuliwa maziwa, miguu yao inaonekana huku vichwa vikiwa upande vingine.

Mandizi ambao bado haujaiva ukiwa umetundikwa kwenye mti wa mgomba. Ndizi hizi bado ni za kijani, ishara kwamba haizijakoma majani ya mgomba yanayozungukwa mkunga huwa yanaoenekana kwa ukubwa na ya kijani kibichi.

Hapo inakaa shambani ya ndizi. Na ndizi moja ameona kama imeiva vizuri. Na anakaa colour yake ni kijani.

Hii picha inanionyesha mkono ameshika ndizi na nyigine ameiva na wengine bado hawajaiva. Hao hawajaiva rangi yake ni kijani na wengine ni

Shamba la migomba ambalo limepandwa kwa mapangilio mzuri. Kwenye ardhi yenye udongo ya rangi ya kawia migomba hiyo iko katika hatua tofauti zakuji.

Hapo kuna mtu anasimama ndani ya shambani ya ndizi na ndizi imeiva vizuri sana na imepangwa kwa laini. Na huyu mtu anavaa suruali nyeupe.

Hapo ni shambani na hii ni ndizi na hii ndizi inakaa kama bado haijaiva ni kama haijafika wakati wake wa kuiva na.

Hii picha inanionyesha shamba la mahindi. Na hii mahindi ya kuchemsha au mahindi mabichi.

Hapo kuna ndizi kama imeharibika ,na moja imetoa ngozi linaonekana kama bado haijaiva, ingine linakaa kama limeharibika.

Hii picha inanionyesha shamba la ndizi, na ndizi inakaa kama imeiva. Na yule anataka aangalie kama imeiva ama bado, ni kama inaonekana imeiva hii ndizi.

Shamba ya mahindi yaliyokauka kabisa. Majani ya mahindi yamebadilika rangi kuwa ya kahawia. Ishara ya ukame au ukosefu wa maji wa muda mrefu.

Mtaalamu wa madhara aliyevalia mavazi ya kinga. Ikiwa ni pamoja na cheti cha kupima na kofia plastiki ya kuuzuia nywele .

Picha inanionyesha mwanamke akiwa ndani ya banda la ng'ombe, akilisha au kuwahudumia ng'ombe waliokuwa ndani ya zizi. Mwanamke huyu anaonekana kushika maji na bichi labda kama chakula cha ngombe

Eneo la migomba katika shamba au bustani, majani yake ni makubwa, mapama na ya kijani kibichi ambayo ni sifa pekee ya migomba.

Mwanamume aliyevaa fulani ya kijivu na suruali ya jeansi akiwa amesimama karibu na mti mkubwa kwenye shamba la migomba. Dani dani yake kuna runda kubwa la ndizi mbichi za kijani zilizovunwa kutoka shambani.

Mikungu ya ndizi mbichi za kupika maarafu kama ndizi za kienyeji au ndizi mshale. Ndizi hizi zipo kwenye mikongo mikubwa, zikiwa bado na rangi ya kijani.

Hii picha inanionyesha shamba la ndizi zikiwa bado mbichi na zikiwa mbichi kabisa kwenye mzizi. Hii ni ndizi mbichi huenda ni za kupika.

Hapo kuna ndizi mapacha, yaani ndizi mbili zilizomea pamoja kama tunda moja. Hii ni hali ya nadra inayotokea wakati au ukuaji wa tunda.

Mwanamke mkulima akiwa shambani akishika shina la mgomba lililo zaa mkungu mkubwa wa ndizi mbichi, anaonekana akiwa na furaha au fahari ishara ya mafaniko katika kilimo chake.

Ndizi hizi zina rangi ya majano ishara kuwa zimekoma na tayari kuliwa. Ndizi ni matunda yenye virutubisho vingi kama vitamin B6, vitamin C na kadhalika.

Picha hii inanionyesha mzigo mkubwa wa ndizi zilizovunwa, zikiwa zimehifadhiwa ndani ya chumba chenye sakafu ya vegea. Ndizi nyingi zimetandazwa sakafuni kando ya huku kwa, huku zingine zikiwa zimeekwa ndani ya kreti.

Hii picha inanionyesha shambani na hii shambani ni shambani ya ndizi. Naona ndizi imemea vizuri na inakaa kama bado haijatoa maembe.

Mtaalumu aliyevaa koti cheupe akitoa maelezo au mafunxo kwa kikundi cha watu kuhusu viva na bidhaa zinazohusiana na maziwa. Tukio linaonekana kufanyika kwenye banda la maonyesho ya kilimo au afya.

Kuna wanawake kadhaa waliovaa mavazi ya kiafrika wakiwa wamekusanyika wakihusika katika shughuli ya upishi au maandalizi ya chakula.